Ninaweza kuona mimea iliyo ndani ya bomba. Ni kilimo cha haidroponiki ambacho ni njia ya kukuza mimea kwa kutumia maji yenye virutubishi vingi bila udongo. Inaweza kusababisha ukuaji wa haraka na mavuno mengi ikilinganishwa na kilimo cha awali cha udongo.

Hili ni shamba la mboga, hiki ni kilimo cha hydroponiki ambacho ni njia ya kukuza mimea bila udongo kwa kutumia mumunyo wa virutubishi unaotokana na maji, ni aina ya kilimo cha bustani ambacho huruhusu mimea kustawi katika mazingira bandia, ambayo mara nyingi hudhibitiwa kwa hali joto na unyevunyevu, njia hii inaweza kutumika kwa kilimo kidogo cha bustani na kilimo kikubwa cha biashara.

Naona kilimo kidogo ya mchicha, hiki ni kilimo cha maji ambacho kinahusisha kupanda mimea bila udongo kwa kutumia muundo wa virutibishi unaotokana na maji, ni aina ya kilimo cha bustani ambacho huruhusu mimea kustawi katika mazingira ya bandia, ambayo mara nyingi hudhibitiwa kwa hali joto na unyevunyevu, njia hii inaweza kutumika kwa kilimo kidogo cha bustani na kilimo kikubwa cha biashara.

Naweza kuona mimea inakuwa na iko kwenye bomba. Hiki ni kilimo cha hydroponiki. Ni njia ya kukuza mimea bila udongo, kwa kutumia miyeyusho ya virutubishi vya maji katika mazingira ya bandia. Ni aina ya kilimo cha maji, neno pana linalojumuisha ukuaji wa mimea kwenye maji. Hydroponiki hutoa faida kama vile: kupunguza matumizi ya maji, ukuaji wa haraka wa mimea, na kuongezeka kwa mavuno.

Tunaweza kuona chombo kidogo ambacho kina mimea. Ni kilimo cha haidroponiki ambacho ni njia ya kukuza mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho vingi bila udongo. Inaweza kusababisha ukuaji wa haraka na mavuno mengi ikilinganishwa na kilimo cha jadi cha udongo.

Naweza kuona bustani iliyosimamishwa ya mimea ya mboga. Hiki ni kilimo cha haidroponiki ambacho ni njia ya kukuza mimea bila udongo kwa kutumia miyeyusho ya virutubishi vya maji katika mazingira ya bandia. Ni aina ya kilimo cha maji, neno pana linalojumuisha ukuzaji wa mimea kwenye maji. Haidroponiki hutoa faida kama vile kupunguza matumizi ya maji, na ukuaji wa mimea kwa haraka.

Hii ni nyumba ya vifaranga ambayo ina vifaranga wengi ndani, pia kuna maji ya kuku na vyombo vya chakula ilikuwapatia vifaranga chakula na maji. Ardhi limefunikwa na vumbi la msumeno ilikunyonya unyevu kutoka kwa kinyesi, kuhami sakafu, na kupunguza harufu, na hivyo kuchangia mazingira bora na mazuri kwa vifaranga.

Unaweza kuona shamba la matunda. Hiki ni kilimo cha viwandani ambapo uzalishaji mkubwa, mkubwa wa mazao na wanyama, mara nyingi huhushisha mbolea za kemikali kwenye mazao au utaratibu. Matumizi mabaya ya antibayotiki kwa wanyama.

Ninaona watu ndani ya kiwanda na wanakagua na kukunja maua. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa kilimo kikubwa unaoweka kipaombele katika kuongeza uzalishaji wa mazao na mifugo kupitia mashine na pembejeo za kemikali.

Naweza kuona trekta na nyuma yake kuna miti mingi, hiki ni kilimo cha viwanda ambacho ni kilimo cha kisasa kinachozingatia uzajilishaji wa viwanda wa mazao na mifugo, matrekta kwa kawaida hutumika kwa ajili ya kuandaa udongo, kupanda, kutunza mazao, kuvuna na kusafirisha.

Naweza kuona shamba kubwa ndani ya chafu. Hiki ni aina ya kilimo cha viwanda ambacho ni kilimo cha kisasa, kinachozingatia uzalishaji mkubwa wa mazao ya viwanda na mifugo kwa ajili ya chakula na mazao mengine.

Hii ni ndani ya sehemu ambayo imejaa kuku. Hiki ni kilimo cha viwanda ambacho ni mbinu ya kisasa ya uzalishaji wa kilimo unaohusisha uzalishaji wa mazao na mifugo kwa kiwango kikubwa. Mara nyingi hutumia njia kubwa.

Naweza kuona trekta ikivuna kwenye shamba kubwa. Kilimo cha viwandani kinasisitiza ufanisi na mavuno mengi. Mara nyingi hutumia teknolojia na mazoea kama vile kilimo kimoja, vifaa vilivyotengenzwa kwa mitambo na dawa za wadudu.

Mimea ya kijani inakua na yenye afya. Kuna mabomba yanapita yakiwa yamebeba maji, kwa madhumuni ya kuyamwagilia. Njia hii ya umwagiliaji, huhakikisha mimea ina ugavi wa kutosha , wa maji ili kustawi vizuri.

Shamba ambayo limeshalimwa lina mabomba .Mabomba hayo yanabeba maji kwa ajili ya kumwagilia mimea. Ni njia ya umwagiliaji ambayo hutumiwa sana na wakulima wengi.

Mimea ya kijani inastawi vizuri kwenye udongo. Kuna bomba linalopita juu yake ambalo hubeba maji kwa ajili ya umwagiliaji. Ni njia ya umwagiliaji unayotumiwa sana na wakulima wengi.